Kuna gari moja kubwa aina ya kreni linaloonekana kuwa la maafisa wa umeme likiwa na rangi ya samawati, nyeupe na nyeusi. Gari hilo limeinua mtambo wa kuinulia watu juu ambapo watu wawili wamebebwa humu juu ya mtambo huo. Wanaonekana wakiwa makini huku wakikata matawi ya miti ambayo yanaelekea na kugusa nyaya za umeme.

Mti wa stima umesimama imara kandokando ya barabara ya lami, lakini nyaya za umeme pamoja na zile za mtandao zimekaa kwa mpangilio wa fujo, zikiwa zimeleleka kwa hali isiyo salama. Baadhi ya nyaya zinaning'inia, zikionyesha uwepo wa hatari ya umeme au hitilafu ya mawasiliano. Karibu na mti huo, upande wa kushoto kuna ukuta mrefu unaoonyesha kuwa eneo hilo linaweza kuwa la makazi.

Vyuma vikubwa vimeunganishwa kwa ustadi na waya za umeme vikiwa vimesimamishwa juu kwa usalama na kuonyesha kuwa ni sehemu ya kituo cha umeme. Watu wawili ambao wamevaa mavazi ya aina ya reflectors wanaonekana wakifanya kazi fulani huenda ni wataalam wa umeme au wafanyakazi wa kituo hicho. Mandhari hii inaonyesha shughuli ya kiufundi zinazo husiana na usambazaji wa umeme.

Mahali hapa linaonekana kuwa ni kituo cha uzalishaji umeme ambapo kuna waya nyingi za umeme na mabano zilizopangwa kwa mpangilio. Inawezekana kuwa ni kiwanda cha umeme kutokana na idadi kubwa ya vifaa vya umeme vilivyopo vikionyesha shughuli na uzalishaji na usambazaji wa nguvu.

Kuna waya nyingi ambazo zimeunganishwa kwa ustadi mkubwa sikionekana kama sehemu ya kiwanda cha umeme, waya hizo zimeshikiliwa na vyuma maalum kabisa na kwenye sakafu kuna kokoto nyingi zilizo tangaswa kwa umakini kuonyesha kuwa ni sehemu ya kiwanda kilichopangwa kwa weledi mkubwa sana.

Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na kituo cha kutangeneza umeme. Wote wamevaa mavazi ya usalama na wanaonekana kaurahisi pamoja na kofia ngumu za kulinda vichwa. Mazingira yanaashiria eneo la kazi lenye tahadhari kubwa. Kwa mbali kuna nyaya nyingi za umeme zilizounganishwa kwenye nguzo na vyuma vikubwa. Ikiashiria shughuli nzito ya usambazaji wa umeme au matengenezo ya miundo mbinu ya umeme.

Nyumba kubwa ya hifadhi yenye rangi nyeupe na kijani, inatoa mwonekano wa sehemu ya kuhifadhia mali au bidhaa. Kuna vyuma ambavyo hutumika katika kushusha mizigo kuonyesha kwamba ni eneo la usafirishaji. Kwa umbali kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi ambayo inaashiria mazingira mazuri ya asili.

Kibadilishaji umeme kimewekwa kwenye posti za stima zenye nguvu na kuna waya nyingi ambazo zimepita juu yake zikielekea maeneo mbalimbali. Baadhi ya waya hizo zinaonekana zimelegea huku zingine zikiwa zimejaa na zikifanya kazi ya kusambaza umeme kwa maenoe tofauti. Posti hizo ziko juu na mazingira hayo yanaonyesha mfumo mkubwa wa usambazaji wa umeme.

Kwa umbali kuna eneo kubwa linaloonekana kuwa ni kiwanda cha kutengeneza umeme, ambapo miundombinu ya kisasa imejengwa, kwa ustadi. Kuna vyuma vingi vilivyounganishwa, kwa umaridadi mkubwa, na waya nyingi zinazoenea, kutoka kituo hicho, kwenda mahali mbali mbali zikisafirisha umeme. Moshi unaonekana kutoka, kwenye baadhi ya sehemu kuashiria kuwa mitambo iko kazini.

Mwanaume mmoja anaonekana akipanda mti wa stima kwa kutumia ngazi nyekundu, huku akifanya kazi ya kurekebisha au kutengeneza kitu kinachohusiana na umeme. Mwingine yuko chini akiwa anampa waya ambazo uenda ni wa stima au wa mtandao, akimsaidia katika kazi hiyo. Kando ya eneo hilo, kuna magari ya aina ya basi pamoja na magari ya kibinafsi ambayo yanapita kwa haraka.

Waya nyingi zimeunganishwa kwa ustandi mkubwa na zimetandikwa kwa vyuma zikionyesha mfumo wa umeme ulio na mpangilio mzuri kwenye bango ilyo tandikwa ina maandishi inayo sema Isinya Sub Station Kuonyesha kuwa ni sehemu ya kituo cha umeme.

Kuna nyaya za umeme zilizowekwa kwenye gridi iliyopakwa rangi nyekundu na nyeupe. Anga ni tulivu likiwa safi na bila dalili za mvua au mawingu mazito, hali inayoonyesha utulivu na mazingira hayo.

Kuna watu ambao wamevaa mavazi ya kuonyesha haraka na mmoja wao anaonekaana akiwa na nguo iliyochapishwa na neno Kenya Power , akionyasha kuwa wanahusika na shughuli za kiwanda cha kutengeneza umeme. Kwa umbali kuna magari yaliyosimama kando huku pande mwingine wa eneo hilo ukiwa na waya nyingi zilizounganishwa kwa vyuma kuashiria unganishaji wa umeme au miundombinu ya kiwanda hicho.

Mtaro mkubwa umechimbwa kwa kina ukipita moja kwa moja kwenye ardhi ya udongo. Ndani yake kuna maji madogo yaliyotuama kwa sehemu yakionyesha kuwa eneo hilo lina unyevunyevu wa kudumu. Bomba kubwa limelazwa ndani ya mtaro huo likionekana kuwa na matumizi ya kifundi na miundo mbinu. Inawezekana bomba hilo linapitisha maji safi, maji taka au hata mafuta ya magari.

Ndovu moja mkubwa anaonekana akijipaka mchanga kwenye mwili wake, kwa furaha. Kando kwa umbali, kuna watu wakiwemo wa asili nyeupe wakiwa ni watalii, wakitazama tukio hilo na kupiga picha. Hii inaonyesha uhusiano wa asili na utalii, ambapo watalii wanashuhudia tabia ya wanyama katika mazingira yao ya asili.

Kundi la watu limekusanyika kwenye uwanja mpana wakiwa wamevaa mavazi ya usalama aina ya reflector .Wanaonekana wamefanya kazi ya usafi kwani mazingira ni safi na kuna vifaa vya usafi karibu. Baadhi yao wamesimama karibu wakiangalia kwa furaha wakionekana kujivunia kazi walioifanya.

Kuna mwanaume mmoja wa umri wa kati aliyevaa barakoa. Anaonekana akishika twiga kwa uso. Sehemu hii inaonekana kama ni mbuga ya wanyama ambapo twiga anahusishwa na mazingira ya asili ya wanyama.

Kuna watu wengi akiwemo mwanaume wa umri wa kati anayeonekana akitoa uchafu kwenye mfupa wa mbayu. Amevaa nguo ya kuona haraka, yaani reflectors , kuonyesha juhudi za utunzaji wa mazingira na kuhakikisha usafi katika eneo hilo.

Kuna mto unaofurika kwa kasi lakini maji yake yanaonekana kuwa meusi kidogo kutokana na uchafu. Kuna miti na vichaka kwenye sehemu kando kando ya mto huo wenye rangi ya kijani kibichi na kwa umbali kuna nyumba za ghorofa huenda zikawa za kupanga.

Kuna kidimbwi cha maji ambapo watu wawili wapo kwenye boti ndogo wakifurahia huku mwingine akiwa kwenye boti kubwa kidogo. Watu wengine wamesimama karibu na miti iliyopandwa wakionekana kufurahia mazingira ya asili. Eneo hili linaonekana kuwa la kupumzika na kufurahia maji na mazingira ya kijani kibichi.

Vifaru wawili wanapatikana karibu na msitu wenye miti ya kijani kibichi. Mmoja wao amesimama imara akiwa na mtazamo wa macho yenye nguvu, huku mwingine akiwa amelala chini, akionekana kupumzika. Mazingira ni ya asili na majani ya miti yanawapa kivuli kizuri.

Povu mmoja anatembea kwa umakini kwenye ardhi iliyokauka akionyesha kuwa ni mwenye afya njema na nguvu. Anatembea kwa ustadi huku pembezoni mwake zikiangaza pembe zake ndefu za kiume. Mwili wake ni mwepesi na unaonekana kuwa imara. Kwa umbali, kuna vichaka vidogo vidogo vinavyokusanya vikionyesha kuwa ni sehemu ya mazingira yake ya asili.

Kuna mtoto mdogo wa kike aliyevaa sare ya shule pamoja na mwanaume wa umri kati huenda akawa mwalimu ambao wote wawili wameinama huku wakishika mti tayari kwa kuupanda. Karibu nao kuna watu wengine wa kiume, wanafunzi wanaonekana wakishiriki katika shughuli ya upanzi wa miti kwa ari na mshikamano.

Kuna watu watatu, wawili wanaume na mmoja mwanamke wenye umri wa juu, ambao wanonekana wakitembea katikati ya msitu wenye kijani kibichi. Wakati wanatembea, wanonekana wakizungumza kwa upamoja, wakishirikiana mawazo na uzoefu. Inaonyesha hali ya utulivu na furaha ambapo wanafurahia mazungumzo yao huku wakitumia mda wa pamoja katika mazingira ya asili.

Vifaru watatu wanavuka barabara ya mchanga inayo pita katikati ya mbuga ya wanyama kwa utulivu na mwendo wa pole. Miili yao mikubwa na miguu mizito inaacha alama kwenye vumbi la barabara huku wakielekea upande mwingine wa mbuga bila usumbufu wowote. Taswira hiyo inaonyesha uzuri wa maisha ya porini na utulivu wa wanyama wanapoishi bila bugudha.

Ndovu wakubwa na wadogo wamesimama kwa utulivu juu ya ardhi kavu wakiwa karibu na eneo lenye vumbi laini. Ndovu mkubwa ana msongelea kwa upole ndovu mdogo ambaye tayari amejipaka mchanga mwili mzima labda kwa ajili ya kujikinga na jua au wadudu. Mwili wake umetawaliwa na vumbi huku masikio yake madogo ya kitikisa kwa mwendo wa upole.

Vifaru wawili wamesimama kwa pamoja kwa utulivu. Miili yao mikubwa ikionekana imara ju ya ardhi yenye rangi ya mchanga. Wamezungukwa na vichaka vidogo vilivyochanganyika na vumbi huku kwa umbali miti ya kijani ikisimama kwa wingi ikiashiria uwepo wa maisha ya mimea katika eneo hilo. Mandhari yote inaonyesha mbuga ya wanyamapori.

Kuna mbwa mwitu mmoja aliyesimama, akiwa kwenye mazingira ya kijani kibichi. Anaonekana kuwa mnyama wa porini akiwa makini huku akiangalia nyuma. Mandhari inayomzunguka inaonyesha uoto wa asili uliojaa utulivu na uzuri wa porini.

Mwanaume mmoja wa umri wa juu amekaa juu ya mkokoteni ambao umejaa vibuyu vya plastiki. Mkusanyiko huo wa vibuyu unaonyesha kuwa anajiandaa kwenda kuchota au kusafirisha maji. Mandhari inaonyesha hali ya maisha ya kawaida ambapo matumizi ya mikokoteni na vibuyu ni sehemu ya shughuli za kila siku za kupata maji.

Munda na pofu wanaonekana wakitembea kwenye mandhari yenye utele na utulivu huku wakizungukwa na miti yenye kijani kibichi. Mazingira haya yanaashiria asili ya kijani kibichi na utulivu na wanyama hawa wanatembea kwa uhuru katika eneo hili lenye mandhari nzuri

Kuna mwanamke mmoja aliyeinama kwa utulivu akiandaa na kupanga vyakula alivyopika kwa uangalifu. Anaonekana akivipanga juu ya kitambaa alichotandika kwenye nyasi nzuri zilizoota kivuli cha mti mkubwa.

Kreni kubwa inaonekana ikibomoa nyumba za mabati ambazo tayari zimezeeka kwa ajili ya kufanya mabadiliko ya mazingira. Mabati haya yanavunjwa na kuondolewa ili kuandaa eneo hilo kwa matumizi mengine kama vile ujenzi wa nyumba mpya au miundo mbinu mingine.

Punda milia wawili wamesimama kwa upamoja wakiwa na shingo zao zilizoinuka na kuangalia kwa makini upande wa kulia kama wanatazama jambo fulani. Wako kwenye mbuga ya wanyama ambapo majani na ya kijani kibichi na mandhari ya asili yanaonekana kuzunguka. Kwa umbali kabisa, jiji kubwa linaonekana likiwa na majengo marefu na shughuli za mjini.

Twiga mmoja mwenye afya nzuri ameegemea chuma cha uzio ambacho kinazuia kupita upande mwingine. Twiga huyu anonekana mtulivu na nyuma yake kuna miti yenye majani mabichi, kuashiria kuwa eneo hilo ni sehemu ya mbuga ya wanyama pori.

Kuna mwanaume anayeonekana kuwa mpiga doria wa porini ambaye amebeba bunduki na inaonekana kuwa amempiga risasi simba mmoja aliyelala chini, uenda akiwa amejeruhiwa. Mandhari yanayonekana yanaashiria kuwa tukio hilo limetokea karibu na makazi ya watu ikibainisha kuwa simba huyo angekua ametoka kwenye pori na kuingia maeneo ya watu.

Watu wanne wamevaa nguo za rangi angavu za kuona kwa urahisi, maarufu kama reflectors , wakionekana wakifanya kazi ya kusafisha mto. Kila mmoja anashikilia kifaa maalum kama raki na koleo, wakiondoa uchafu kutoka majini. Mto huo unaonekana kuwa na maji yenye rangi isiyo ya kawaida, kutokana na taka ambazo zinaelekea kutoka kwenye rundo kubwa la uchafu lililo karibu.

Mwanaume aliyevaa nguo ya kijani na kofia nyeupe amesimama karibu na ndovu mkubwa akimnyosha maziwa moja kwa moja kwa mkono wake iliyo kwenye chupa ya plastiki. Mandhari ni ya mbuga ya wanyama ikiwa na vichaka vidogo vidogo na nyasi zilizokauka. Mvuto wa tukio hii unaonyesha mshikamano wa pekee kati ya binadamu na mnyamapori.

Kuna simba wa kike ambaye amelala chini karibu na kuta za waya za uzio katika hifadhi ya wanyama. Anaonekana kuwa ametulia akistarehe chini ya kivuli au katika eneo lisilo na jua kali, jambo linaloashiria mazingira ya utulivu ndani ya hifadhi hiyo.

Wanaume wawili wanafanya kazi kwa bidii kwenye shamba kubwa lilio wazi. Mmoja wao amesimama akiwa na kifaa cha kunyunyuzia maji mkononi akielekeza mtiririko wa maji kwenye mti mdogo aliyo panda. Mwenzake ameegemea chini kwa makini akipanda mche mwingine kwa ustadi akihakikisha mizizi inazikwa vizuri.

Kuna nyumba nyingi zilizojengwa kwa kutumia mabati, nyingi zikiwa zinaungana kwa Karibu na mabati hayo yakiwa yamezeeka. Inaonekana ni makaazi ya watu labda katika eneo la mañana au mitaa ya kipato cha chini. Upande was kulia kuna mti na kwa umbali inaonekana mlima mdogo wenye miti kuongeza uzuri was asili katika mazingira hayo ya watu.

Nyumba nyingi zenye mabati ya zamani na yaliyozeeka sana zimeshikana kwa karibu zikionyesha hali ya ujenzi wa zamani na muungano wa familia. Mabati yamejaa alama ya uzee na baadhi ya nyumba zinaonekana kuwa zimechakaa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa upande mmoja kuna vichaka vya kijani kibichi.

Kuna mabomba aina tofauti tofauti ikiwemo yale ya vyuma, ikionyesha jinsi maji yanaweza kupitishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine kusaidia katika kunyunyiziaji wa maji kwenye mimea au wakati wa kiangazi.

Twiga hawa zaidi ya watano wanatembea kwa pamoja katika eneo la porini. Wanaonekana wakila nyasi za kijani kibichi. Hali hii inaonyesha mbuga la wanyama pori ambapo twiga wanapata mazingira ya asili ya kula na kutembea kwa uhuru. Nyasi hizo kubwa za kijani zinawapa kivuli na chakula.

Kuna maji machafu mengi yanayosonga kwa kasi kubwa huenda yakawa maji ya mafuriko au mto uliokuwa umejaa kutokana na mvua nyingi au uchafu mwingi. Maji haya yanaonekana kuwa na rangi ya udongo na takataka zikielea juu. Pembeni ya maji hayo kuna nyumba za mabati duni zilizoegemea kando ya mto mdogo huo wa maji. Baadhi ya wakaazi wanaonekana wakitumia maji hayo kwa shughuli za kila siku kama vile kuosha nguo.

Mwanaume wa umri wa juu kidogo ameinama kidogo huku amembeba paka madoa mgongoni. Anatabasamu la furaha akionyesha uhusiano wa kipekee na ukaribu kati yake na paka madoa. Picha hii inaonyesha upendo na uangalizi wa kina kwa wanyamana inaweza kuwa ni ishara ya utunzaji wa wanyama katika mazingira ya hifadhi.

Ndovu wakubwa watano wanatembea kwa utaratibu katika mbuga ya wanyamapori yenye mandhari ya kijani kibichi. Kwa umbali kidogo mbuni wawili wanaotembea kwa kasi ya wastani wakiwa wanaelekea upande mmoja na ndovu hao. Wote wamezungukwa na vichaka vidogo vya kijani na vinavyoleta mvuto wa asili unaodhihirisha utulivu wa mazingira ya porini.

Pundamilia wawili wanaonekana wakitembea kwa ustadi polepole kwenye mbuga ya wanyamapori. Kwa umbali kuna vichaka vya kijani kibichi vinavyozunguka eneo hilo na mandhari inaonyesha mazingira ya asili ambapo wanyama wanatembea kwa uhuru. Picha hii inaonyesha utulivu na uzuri wa mazingira ya wanyamapori.

Twiga watatu wakubwa wamesimama kwa utulivu katikati ya mandhari ya asili. Wanaonekana wakifurahia mazingira yanayowazunguka wakiwa huru wakichungulia huku na kule kwa utulivu na tahadhari ya kawaida. Karibu nao kuna miti midogo midogo iliyotawanyika kwa mpangilio wa asili na nyasi ndefu zinazotikiswa kwa upole na upepo.

Eneo linaonekana kuwa la makazi duni ambapo baadhi ya nyumba za mabati zimebomolewa au kuharibika. Sakafu imejaa maji chafu na unyevu mwingi, hali inayoashiria mazingira yasiyo salama kiafya. Watu wawili wanaonekana wakiangaza ndani ya mabaki ya nyumba hizo labda wakitafuta vitu vya thamani au vinavyoweza kutumika.

Watu wanne wakiwa na mtoto mdogo wanajaribu kuskuma mkokoteni iliyo na mizigo ili kupita kwa reli. Wanaonekana wakifanya kazi kwa umoja ili kuhakikisha mkokoteni unapita kwa usalama juu ya reli huku wakilenga kupita kwenye sehemu hiyo inayohitaji juhudi za ziada.

Ndege weupe kwa wingi wanaruka kwa pamoja juu angani, mabawa yao yakipiga kwa mpangilio wa kuvutia. Anga ni safi linalong'aa kwa rangi ya samawati isiyo na mawingu, ikiweka mandhari tulivu na safi. Mwendo wa ndege hao unaonyesha uhuru na maelewano ya kundi wa kuchora michoro ya asili angani.

Kuna watu wengi wakiwemo wanaume na wanawake, wote wakifanya usafi na kutoa uchafu uliojaa mahali fulani. Wamevaa nguo za kujilinda pamoja na glovu, ilikuepuka na madhara yeyote. Tukio hili linafanyika karibu na soko dogo ambapo mazingira yanaonyesha juhudi za kudumisha usafi na mazingira bora kwa watu wa eneo hilo.

Mikono ya mtu inaonekana ikishika chupa ya masiwa huku akimyesha ndovu kubwa kutoka kwenye chupa io, ndovu huyo anaonekana akiwa na furaha kubwa akinywa maziwa kwa furaha huku ngoni za macho zingionyesha furaha na utulivu hali hii inaonyesha usiano wa karibu na wa kipekee kati ya binadamu na wanyama, linaweza kuwa ni tukio la kipekee la kuhudumia wanyama.

Wasichana wakubwa waliovaa sare za shule ya upili wamekaa mbele ya kompyuta wakiwa katika hali ya furaha na umakinifu. Wanavyoonekana wanajifunza kwa njia ya kidijitali wakitumia kompyuta kama nyenzo za elimu. Uso wao wa furaha unaashiria hamasa ya kujifunza na mazingira chanya ya masomo.

Lori kubwa aina ya kreni la rangi ya njano imeonekana kubeba vipande vya vifaa vya kutengeneza barabara. Lori hili linatumiwa kwa kazi ya ujenzi wa miundombinu. Kuna watu wanne wanaonekana wakifanya kazi kwa bidii wakiwa wamevaa nguo za kuonyesha haraka na kofia za usalama. Wanafanya kazi kwa umakini.

Mwanaume mmoja mwenye umri wakati amesimama karibu na bomba la maji akichota kwa ustadi na kujaza vibuyu ambavyo amevipanga kwenye mkokoteni wa magurudumu mawili. Anaonekana kuwa makini katika kazi yake akihakikisha kila kibuyu kinajazwa kikamilifu.

Kuna mwanaume mmoja ambaye anamnywesha maziwa ndovu mdogo. Karibu nao kuna miti mingi ya kijani kibichi inaotoa kivuli chebamba juu yao. Ndovu huyo anaonekana kuwa mwenye kiu akinywa maziwa kwa hamu huku akiwa karibu na mlinzi wake wa porini anayemwangalia kwa upendo na uangalifu mkubwa.

Kundi kubwa la watu limekusanyika kwa pamoja likiwa na mchanganyiko wa wanaume na wanawake wa umri wa ujana wa waliokomaa. Wote wamevalia kinga za mikono ishara ya kuwa tayari kwa kazi ya usafi au shughuli ya kijamii yenye kujitolea. Wamesimama kwa utulivu wakisikiliza kwa makini maelekezo kutoka kwa mmoja wao, ambaye anaonekana kuwa kiongozi.

Twiga mmoja akiwa na umbo nzuri anaonekana akitazama kwa makini upande mmoja kana kwamba anatafta au anashughulika na kitu kilicho mbele yake. Kando yake kuna miti na majani ya kijani kibichi, ambayo twiga uyo anakula kwa furaha. Mandhari hiyo iko kwenye mbuga ya wanyama pori.

Kuna simba wa kike ambaye amejilaza kwa utulivu juu ya mlima mdogo katika mbuga ya wanyama akiwa anapumzika kwa amani na anaonekana kuwa na hali ya upole. Simba huyu anajitolea muda wa kupumzika katika mazingira ya asili akichukua faida ya utulivu wa mbuga hiyo.

Ni kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa wanaume wakiwa wanatembea kwenye jiji au mtaa wenye shughuli nyingi. Basi la rangi ya kijivu limeegeshwa kando ya barabara linaloonekana kuchukua abiria. Kwa umbali kuna majengo makubwa ya ghorofa yanayoonyesha kuwa ni maeneo ya makaazi au biashara ya jiji kubwa.

Magari mengi yakiwemo ya kibinafsi na trela ujenzi yamesimama kwenye Barabara ya lami ili kutoa nafasi kwa watu kuvuka Barabara .Watu wanaonekana wakitembea na kushughulika na shughuli zao za Kila siku huku mazingira yakionyesha shughuli za kawaida .Upande wa kushoto Kuna miti ya kijani kibichi ikionyesha mandhari ya asili na kuongeza mvuto wa uzuri wa mazingira.

Kuna basi kubwa la rangi ya machungwa kijivu na nyeusi likiwa limepambwa kwa picha tofauti tofauti linalo onekana kusonga. Makanga yupo kwenye mlango akishawishi watu kuabiri. Kwa upande mwingine kuna manyumba kubwa za gorofa kuonyesha ni kwenye mji mkubwa na shughuli nyingi.

Basi kubwa la rangi ya manjano limeegeshwa kando ya nyumba kubwa ghorofa lenye rangi nyeupe, likiwa katika hali ya utulivu kanakwamba linangoja kuondoka au limewasili tu. Nyuma ya basi hilo kuna maandishi makubwa yaliyoandikwa Tawakal yakionekana wazi kanakwamba ni jina la kampuni au ujumbe maalum. Karibu na basi hilo watu wawili wanaonekana wakibeba mizigo mzito kutumia mkokoteni wakiwa kwenye shughuli zao za kila siku.

Magari mengi yanatembea kwa mwelekeo moja barabarani, yakiwemo basi, magari madogo ya kibinafsi, magari ya abiria na lori. Barabara inaonyesha msongamano wa magari yanayo elekea sehemu moja kwa kasi ya wastani. Upande mwingine wa barabara kuna majengo marefu ya gorofa yakiongeza mandhari ya mji wa kisasa yanayo endelea na shughuli nyingi za kila siku.

Kuna mabasi mengi makubwa yaliyosimama na kusonga polepole huku watu mbalimbali wakiwa katika shughuli zao. Mwanaume mmoja anaonekana akiwa na pikipiki yake kando ya barabara. Polisi wa trafiki wamevalia sare rasmi na wanaonekana wakieleza mabasi hayo kwa ustudi ili kuhakikisha msongamano wa magari hauzuii shughuli za barabarani.

Magari ya kibinafsi matatu yanasonga kwa kasi sana kwenye barabara ya lami kwa sababu hakuna trafiki wakati huo. Kwa umbali upande wa kushoto kuna msitu mkubwa wa miti ya kijani kibichi inayosaidia kukuza mazingira na kuleta hewa safi hapo.

Kuna mabasi yaliyopangwa kwa mpangilio yakiwa na rangi ya njano na samawati. Pembeni kuna watu wanatembea kando kando na pikipiki moja imeegeshwa. Eneo hili linaonekana kuwa kituo cha magari, mahali ambapo magari hupakia na kushusha abiria.

Mzururu mrefu wa magari unajipenya kwa pole pole kwa katikati ya barabara kutokana na mzongamano wa trafiki magari mbali mbali unaonekana kuanzia magari ya kibinafisi hadi mabasi makubwa yanosafiri polisi wa trafiki wanasimama katika ya mkutano wakitoa ishara kwa mkono wakihakikiisha magari yanatembea kwa mpangilio na kuzuia furuku barabarani, watu wengine wanatembea wakiwa katika shughuli zao, majengo marefu yanazunguka kuashiria ni mji mkubwa.

Matatu mbili zimeegeshwa kando ya barabara. Kila moja ikiwa imeegeshwa katika sehemu maalumu ya kuchukua abiria. Kila gari linachuma kikubwa kilichoegeshwa pembeni, kikionyesha kuwa ni gari za abiria na ni mahali pa kusimama kwa abiria. Kando ya matatu hizo, kuna nyumba kubwa za kisasa, zikiwa na muundo wa mji, na zinadhihirisha kuwa ni sehemu ya mji wenye shughuli nyingi.

Magari kadhaa yakiyomo mabasi na magari binafsi yanaelekea kwa mpangilio mmoja kuelekea mji mkubwa. Pembeni mwa barabara upande wa kushoto, watu wanatembea kwa mwendo wa polepole, baadhi wakiwa wameshika mizigo midogo, huenda wakilekea kazini au kurudi nyumbani. Kwa mbali, majengo marefu ya ghorofa yanaonekana yamesimama kwa fahari, yakiashiria kwamba ni jiji kubwa.

Kuna basi moja kubwa lenye rangi ya manjano na kijani kibichi, linalosonga kwa utaratibu barabarani. Kando ya barabara kuna basi lingine kama hilo lililoegeshwa lenye maandishi Citi Hoppa, kuashiria kuwa ni basi la uchukuzai wa umma ndani ya jiji. Kuna watu wanaotembea huku wakiwa kwa shughuli zao za kila siku.

Barabara mbili zinaonekana zikiwa na magari yanayosafiri, ikiwemo lori na magari madogo meupe. Pembeni mwa barabara kuna watu wamesimama au wakitembea huku upande mwengine ukiwa na miti ya kijani kibichi inayoleta mandhari ya asili na utulivu kando ya shughuli za usafiri.

Magari mawili aina ya matatu zimeegeshwa kando ya barabara huku kukiwa na mabango makubwa kuashiria sehemu za huduma zao. Kwa sasa zinangoja wateja. Kuna nyumba kubwa upande mwingine kuashiria ni kwenye mji mkubwa.

Kundi kubwa la watu wamesimama karibu na mabasi mawili yaliyoegeshwa kando ya barabara. Wengine wanaonekana wakizungumza, baadhi wakipakia mizigo na wengine wakijiandaa kupanda au kushuka. Mabasi haya yana rangi angavu na muundo wa kuvutia unaonyesha yamehifadhiwa vizuri. Mandhari haya tunaonyeshwa ni kituo cha kusafirisha abiria, mahali palipojaa shughuli nyingi na harakati za kila siku.

Gari za aina tofauti ikiwemo magari binafsi na mabasi, zinapita kwa kasi kwenye lami. Lami hio ina mwelekeo wakuenda upande wa kulia na mwingine wa kushoto. Kando ya barabara kuna watu wanatembea huku wakifanya shughuli zao na majumba makubwa yamejengwa karibu na barabara hio, kuashiria kuwa ni eneo la mji au jiji kubwa.

Basi kubwa la rangi ya samawati limeegeshwa kando ya barabara, likiwa tayari kwa safari au likisubiri kujaza abiria. Pembeni mwake kuna watu wawili waliovaa mavazi yanayofanana. Wanaonekana kuwa makanga wakipiga kelele au kuzungumza na watu, kwa lengo la kuwashawishi kuingia ndani ya basi hilo. Watu wengine wanaonekana wakiwa katika shughuli zao za kila siku.

Matatu zaidi ya moja zimeegeshwa kando kando ya barabara huku mabango yakiwa juu ya matatu hizo kuashiria kuwa ni za kuabiri na zinangoja wateja. Kuna watu wanaotembea karibu na magari hayao wakiwa kwenye shughuli zao za kila siku.

Mabasi makubwa yameegeshwa kwenye kituo kikuu cha kubeba na kushusha abiria. Watu wanatembea kando ya mabasi hayo, huku wengine wakiwa wamebeba ishara kubwa zinazohimiza watu, kutumia mabasi hayo. Hali hiyo inaonyesha kuwa kampeni ya, kuwahimiza abiria kuchagua usafiri huu, wa umma.

Gari moja ya kibinafsi ya rangi nyeupe iko mbele ya ikisonga kwa kasi kwenye barabara ya lami iliyojengwa juu ya daraja. Nyuma yake kuna basi kubwa la abiria la rangi nyekundu na samawati likifuatilia kwa ukaribu. Mandhari hii inaonyesha barabara iliyo na mtiririko mzuri wa magari, hali ya anga ikiwa safi na mazingira yakionyesha shughuli za kawaida za usafiri katika eneo lenye miundo mbinu bora.

Basi moja kubwa lenye rangi nyekundu, kijani na manjano limeegeshwa katika eneo linaloonekana kuwa ni kituo cha kushusha na kupakia abiria. Basi hili ni la usafiri wa umma, jambo linalothibitishwa na bango kubwa la chuma lililo karibu ambalo limeandikwa vituo vya kazi au safari za basi hilo, likiwemo eneo la Thika.

Basi lenye rangi ya kijani kibichi na njano limeegeshwa kando ya barabara, likiwa tayari kuwachukua abiria. Watu wachache wanasogea wakipanda ndani kwa utaratibu, huku wengine wakipita pembeni wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Kwa upande mwingine wa barabara, mabasi mengine yanapita kwa mwendo wa wastani.

Basi kubwa lililopambwa kwa rangi tofauti tofauti limeegeshwa pembeni mwa barabara likisubiri abiria. Limechorwa kwa michoro ya kuvutia na maandishi makubwa ya kupendeza .Pembeni watu Wanaonekana wakishughulika na shughuli zao za Kila siku. wengine wakitembea Kwa haraka ,wengine wakiwa katika mazungumzo. Majengo marefu ya ghorofa yamesimama kwa mfululizo kuzunguka eneo hili yakionyesha mazingira ya mji mkuu.

Basi moja linapita kwa utaratibu kwenye barabara ya lami. Mabasi mengine mawili yameegeshwa kando ya barabara yakionekana kuwa yanasubiri au yamejipanga kwa hifadhi. Watu wakiwa kwenye shughuli zao za kila siku baadhi wakitembea kwa haraka. Nyumba kubwa za gorofa zinajitokeza mbele zikionyesha kuwa ni mji mkubwa wenye shughuli nyingi.

Basi kubwa lenye mwonekano wa kuvutia limesimama kando ya barabara. Limepakwa rangi ya nyeupe, samawati na machungu zilizopangwa kwa mpango mzuri. Madirisha ya juu yamepambwa kwa picha mbalimbali zinazovutia macho zikiongeza haiba ya basi hilo. Watu kadhaa wanapita pembeni kila mmoja akielekea kwenye shughuli zake huku mazingira ya kisonga utaratibu na kawaida wa jiji.

Katika picha hii tunayo barabara kubwa yenye njia mbili za magari, kila upande ukiwa na magari yanayotembea kwa kasi. Kuna magari ya abiria na pikipiki. Upande wa kushoto wa barabara kuna miti mirefu na ya kijani ikionyesha mazingira ya asili.

Kuna watu wengi wakiwa kwenye shughuli zao mbalimbali na inaonekana kama ni sehemu ya kuchukulia kushukisha abira kwa maana kuna magari ya umma, kuna mabongo ya chuma yaliowekwa hapo kuonyesha maeneo ya kushukia na kupandia abiria, kando ya maeneo haya kuna machuma kubwa yanayoonyesha kuwa ni sehemu ya mji yenye shughuli mingi.

Kuna waya ya mnyororo ilioegemea upande mmoja ikilinda eneo linalifuata, kwa upande wa pili gari la moshi lenye rangi ya nyeupe, nyekundu na manjano lina pita kwa haraka. Juu ya reli kuna daraja lililojuu likitumika na watu kwa usalama kupita chini ya moshi.

Kuna basi kubwa lenye rangi ya samawati na giza. Abiria wameingia ndani ya basi hilo wakiwa wanajiandaa kusafiri wakati watu wengine wanatembea na kupita nje ya basi ikionyesha kuwa ni eneo ya kuchukulia abiria. Mandhari inaashiria shughuli za kila siku katika kituo cha usafiri ambapo watu wanajianda katika safari zao.

Ni mandhari ya mjini iliyojaa shughuli mbalimbali, kuna magari ya abiria yanayosafiri barabarani huku watu wakiwa katika harakati zao za kila siku, wakitembea. Katika sehemu ya mandhari hio kuna reli zinazopita zikionyesha uwepo wa usafiri wa treni ndani ya jiji.

Basi kubwa la rangi ya njano limeegeshwa kando ya barabara likingoja wateja. Mwanaume wa umri wa kati ameshika bango mkononi akihimiza watu waabiri basi hilo. Bango linaonekana kuwavutia abiria wakiwa wanatambua huduma ya usafiri inayopatikana. Watu wengi wanaonekana wakifanya shughuli zao za kila siku, huku wengine wakizunguka kando ya barabara.

Mabasi makubwa manne yanaonekana yakisonga kwa mwelekeo mmoja yakiwa, yamepambwa kwa ustadi na kurambesha kwa rangi angafu na mandishi ya kuvutia. Pembeni mwa barabara, miti ya kijani kibichi imesimama kwa mstari mzuri, ikileta uzuri wa asili, kwa mbali majengo marefu sana ya ghorofa yainuka kuelekea angani yakionyesha mandhari ya mji mkubwa.

Wanawake wawili wamesimama pembeni ya barabara, mmoja wao ameshika bango kubwa lenye maandishi ya nambari arobaini na sita na maandishi mengine ya sehemu mbalimbali yanayoashiria vituo vya magari. Mavazi yao na mionekano vinaashiria kwamba huenda ni makanga. Karibu nao mabasi mawiili ya kijani kibichi yameegeshwa kando ya barabara. Watu wengine wanaonekana wakitembea wakielekea maeneo mbali wakijihusisha na shughuli zao za kila siku.

Mabasi mawil yameegeshwa pembeni mwa barabara yakiwa yamepakwa rangi ya kijivu kilichokolea, samawati na nyeupe. Maandishi ya Metro Trans yakiwa wazi kabisa pembeni, ikionyesha huduma ya usafiri wa umma. Pembeni mwa gari hayo watu wengi wanapita kwa haraka, wengine wakisimama kila mmoja akiwa kwenye harakati za kawaida za maisha ya kila siku.

Lori kubwa la rangi nyeupe, linasonga kwa haraka kwenye jiji, likibeba uchafu na taka kutoka maeneo mbalimbali. Lori hilo halina paa upande wa nyuma na watu watano, wakiwemo mwanamke, wako katika sehemu hiyo ya nyuma, wakisaidia kwa bidii kubeba na kuhamasisha uchafu kwa njia ya kimazingira.

Mirundo ya mabomba ya chuma, yaliyo pangwa kwa mpangilio wa safu, wima na mulalo. Mabomba hayo ni ya mviringo yakiwa na mdomo wazi unao elekeza mbele. Uso wa mabomba ni wa chuma, laini unao ng'aa unao ashiria kuwa, bado ni mapya au hayaja tumika.

Bomba moja mkubwa na mengine madogo ya chuma yameunganishwa kwa ustadi, karibu na dari na kuna krani chini yake. Mfumo huu umeundwa kwa ajili ya kunyunyizia maji wakati wa dharura ya moto, kuhakikisha usalama wa haraka. Mabomba haya yanatoa picha ya vifaa vya kisasa vya usalama vikiwa tayari kutoa maji ili kudhibiti moto.

Kuna bomba kubwa ya rangi ya manjano inayotoa maji mengi sana. Kando yake kuna mimea ambayo yamenawiri na kumea kwa afya ikiashiria matumizi ya maji kwa ufanisi katika kilimo au mazingira ya kijani. Mfumo huu unaonyesha jinsi maji inavyosaidia ukuaji mzuri wa mimea.

Kuna malori makubwa aina ya trekta yamepepa vyuma vikubwa vya ujenzi, watu wamevalia viambatanisho vya kuonekana kwa urahisi huku wakiwa wamesima wakikakuwa ujenzi wa reli wakionyesha kazi usimamizi na usalama kwenye ujenzi

Karibu na nyumba ambazo huenda ni za kupanga kumeekwa uchafu mwingi kwa pamoja. Taka zilizokusanyika bila utaratibu zikiwa zimejaa mifuko makaratasi na mabaki ya matumizi ya kila siku. Eneo hilo linaonekana kutelekezwa. Nje ya nyumba hizo nyasi ndefu zimeota na hazijakatwa kwa muda mrefu.

Kuna bomba kubwa la plastiki la maji ambalo limeunganishwa na krani sehemu hiyo ikiwa imetengenezwa kwa chuma na vifuniko vya rangi ya samawati. Bomba hilo linaonekana kunganishwa kwa ustadi na sehemu ya chuma inatoa imara na kuonyesha matumizi ya vifaa vya kisasa, bomba hili limewekwa moja kwa moja kwenye sakafu likiwa limejengwa kwa umakini kuhakikisha kuwa ni salama na linafanya kazi ya kusafirisha maji.

Kuna mfereji wa maji unaotoa maji safi kwa mtiririko wa kawaida. Mfereji huu umefungwa juu ya sinki safi na mazingira yanayoonekana yanaashiria kuwa ni katika nyumba ya kifahari. Kwa umbali kuna bidhaa mbalimbali za matumizi ya jikoni kama vile chupa za viungo na vifaa vya kisasa vinavyoonyesha usafi na utaratibu wa sehemu hiyo ya kufikia.